Eneo maalumu lililojumuisha rafu zilozo beba bidhaa aina mbalimbali, lenye vifungashio vya plastiki pamoja na vyupa vilivyo jaa vimiminika baadhi yao zikiwa zimechorwa picha mfano wa wanyama, likiashiria ni eneo la kuuzwa madawa ama vyakula vya wanyama.

Eneo la nje lililo na tangazo lisomekalo: duka la dawa za wanyama pamoja na kilimo, na maneno mengine yasomekayo "wakulima mashinani", ikiashiria ni eneo lenye duka liuzalo bidhaa hizo za wanyama ama kilimo.

Chombo maalumu kitumikacho kuhifadhi kimiminika ama mfano wa dawa, chenye rangi nyeusi mchanganyiko na machungwa, kilicho chorwa picha mfano wa ng'ombe na maelezo yaliyobandikwa kuashiria matumizi na uhifadhi wa dawa hiyo.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko: nyekundu, nyeupe, pamoja na bluu, kilichochapishwa maneno yasomekayo "Bioline", na kuchorwa picha mfano wa mbwa na paka, kinachoashiria kuwa ni bidhaa za wanyama ama madawa.

Vifungashio maalumu vyenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na nyeupe vilivyochapishwa maneno yasomekayo "homa ya wanyama kuwa kimiminika". Pamoja na picha mfano wa paka pamoja na mbwa na maandishi yaliyochapishwa kuashiria utunzaji ama matumizi ya kitu kilichomo humo ndani, mfano wa dawa ama chakula ikiashiria ni dawa za wanyama.

Kifungashio maalimu chenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na kijani, kilichochapishwa maneno yasomekayo unga wa tairosini na kuchorwa picha mfano wa ndege kamakuku, pamoja na njiwa. Na maneno elekezi yatumikayo kuhifadhia ama kutumia bidhaa hiyo ikiashiria ni madawa kwaajili ya matumizi ya ndege hao.

Vifungashio maalumu vyenye rangi mchanganyiko nyeupe, nyeusi pamoja na manjano. Vyenye picha yenye kuashiria wanyama mfano wa: ng'ombe, mbuzi pamoja na kondoo; na wadudu waliochorwa kwa rangi nyeusi, ikiashiria ni dawa kwa ajili ya kujikinga na kuwalinda wanyama dhidi ya wadudu hao hatarishi.

Eneo maalumu la ndani lililojumuisha rafu zilizopangwa katika safu zilizonyooka, zikiwa na bidhaa za aina mbalimbali mfano wa vifungashio vilivyohifadhi madawa ama chakula, ikihashiria ni eneo la kuuzwa bidhaa za wanyama.

Watu wawili walioko nje ya eneo la duka, waliozungukwa na vifungashio maalumu vyenye rangi nyeupe, vilivyochapishwa jina"Yaramila" vinavyoashiria ni eneo la uuzaji wa vifaa vya wanyama na madawa.

Vifungashio maalumu vilivyotengenezwa kwa umbo mraba pamoja na duara, vilivyochorwa pichaya mbwa pamoja na paka, na kuchapishwa maneno yasomekayo (Vetenex), inayoashiria ni dawa za wanyama; yenye maandishi ya kuhifadhi na kutumia.

Kifungashio maalumu chenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na manjano, kilichochorwa picha mfano wa kuku, kilichochapishwa jina lisomekalo "Tetroxy", ikiashiria bidhaa yenye kuhifadhi chakula au madawa kwa ajili ya kuku.

Mfuko maalum wenye rangi nyeupe uliochapishwa kwa maneno ya Agriflora na maneno mengine elekezi unaoashiria kuhifadhi mbolea ya kikaboni maalum kwa ajili ya kutunza na kukuza mazao.

Kifungashio maalumu chenye picha ya mbwa, na kuchapisha jina bravekto chenye maelezo maalumu ya matumizi na uhifadhi wa dawa ya kuulia vimelea na vijidudu hatarishi kwa wanyama.

Vifungashio maalumu vyenye rangi mchanganyiko nyekundu na manjano, vilivyochapishwa jina "Alibomar" lenye picha mfano wa ng'ombe, lenye maelezo ya matumizi na utunzaji wa dawa hizo vinavyoashiria dawa kwa ajili ya wanyama.

Kifungashio maalumu chenye picha ya mbwa na paka kilichochapishwa jina "Bioline", chenye maelezo maalumu ya matumizi na uhifadhi wa dawa, kwa matibabu ya vimelea na vijidudu hatarishi kwa wanyama.

Vifungashio maalumu vyenye umbo la mviringo na umbo la duara vikiwa na rangi nyeupe na zambarau vilivyo chapishwa picha ya kuku na maneno yasemwayo Ashdox N pamoja na maelezo ya jinsi ya kuhifadhi nakutumia bidhaa hiyo.

Watu wawili walio simama na kuzungukwa na bidhaa za aina mbalimbali, zikiwemo katika kabati na nyingine kwenye vifungashio vya aina mbalimbali, vikiashiria eneo la uuzaji wa dawa za wanyama.

Jopo la watu waliopo katika eneo kubwa la wazi, lililoota miche midogo pamoja na vichaka, walioshikilia vyombo maalumu wanaweka bidhaa mfano wa nyanya, ikiashiria ni shamba wanalovuna bidhaa hiyo.

Mtu aliyebebelea kifungashio, kilichochapishwa maneno unga, chenye rangi nyeupe kinachoakisi kuwa ni kimehifadhi nafaka au mfano wake, aliyezungukwa na eneo kubwa la wazi lililojumuisha nafaka hiyo pamoja na miti mirefu ama majani mafupi inaoashiria kuwa ni eneo la shamba.

Jopo la watu walioshika vifungashio vyenye rangi nyeupe, wakiashiria kujaza zao la viazi katika vifungashio hivyo, waliopo katika eneo lililozungukwa na miti mirefu pamoja na vichaka, pembezoni likiwepo gari kuashiria usafiri wa kusafirisha bidhaa hizo.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi ya kijani kibichi, aliyebeba sanduku lenye umbo mraba ikiwa amehifadhi ama kuweka bidhaa za nyanya alizozichuma katika eneo hilo, lililozungukwa na miti mirefu ya matunda hayo ikiashiria ni ukulima.

Jopo la watu waliobeba vyombo vilivyobeba zao la kahawa, lililoota na kukomaa Kwa rangi nyekundu, ikiashiria ni eneo la uchakataji ama maandalizi ya bidhaa hiyo.

Watu wawili waliobeba vyombo vyenye umbo mraba, vikiwa vimebeba mazao ya majani yenye kuonyesha kustawi, kama mazao yaliyovunwa katika eneo lililozungukwa na vichaka vidogo na miti.

Eneo la wazi lililozungukwa na miti mirefu, na kuzungushiwa uzio maalumu kuhifadhi eneo la ndani lililopandwa mazao, yaliyoshamiri kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni zao la biashara.

Mtu aliyesimama na kubebelea kifungashio kinachoashiria uwepo wa mzigo, akiwa mbele ya mazao ya biashara aina ya mahindi, aliyezungukwa na miti hiyo ya mahindi yenye rangi ya kijani kibichi, kinachoashiria ni eneo la shamba.

Eneo maalumu linaloonyesha bustani ilyoshamiri miti ya nyanya zilizokwiva kwa rangi nyekundu iliyozungukwa na miti mirefu iliyokuwa na kukoza kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni eneo la upandaji wa mazao ya biashara.

Toroli lililohifadhi mazao mfano wa ndizi, karoti, pamoja na vitunguu lililopo katika eneo la bustani lenye miche midogo iliyochipua na kustawi kwa rangi ya kijani, iliyozungukwa na miti mirefu yenye kutoa maua.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu lililojumuisha vifungashio vilivyohifadhi zao la kahawa, wenye kuchakata na kuandaa matunda hayo madogo ya rangi nyekundu, inayoashiria ni sehemu ya kuandalia na kuchakata mazao ya biashara.

Mtu aliyevalia shati la rangi nyeupe aliyeshika zao mfano wa viazi, aliyezungukwa na vichaka vifupi pamoja na miti mirefu iliyo ota kwa rangi ya kijani kibichi. Likiashiria ni mkulima baada ya mavuno ya zao hilo.

Vyombo vya plastiki vilivyo na umbo mraba vilivyohifadhi mazao mfano wa pilipili hoho, iliyopo ndani ya eneo lililotengenezwa kwa ustadi na miche iliyopandwa kwa safu zilizonyooka. Ikiashiria ni sehemu ya kupanda mazao ya biashara.

Watu maalumu waliovalia mavazi ya rangi ya bluu, waliozungukwa na vyombo vya umbo mraba vyenye rangi tofauti, ikiwemo manjano na bluu; ikiashiria ni zao la biashara.

Eneo kubwa la nje lililotambarare, lililozungukwa na miti mikubwa ya matunda aina ya papai, iliyoota na kushamiri kwa kutoa matunda makubwa yenye rangi ya kijani kibichi. Linaloashiria ni shamba la kulimia matunda hayo.

Eneo maalumu lililo pembezoni mwa hifadhi ya barabara, lililo na vifungashio vikubwa vyenye rangi nyeupe, vyenye kutunza bidhaa ama zao mfano wa viazi, inayoashiria ni eneo la maalumu la kuuzwa ama kununua bidhaa hizo.

Eneo la nje limezungukwa na uoto wa asili wa nyasi fupi, lililozungukwa na majengo yaishio watu, pamoja na miti mirefu, ikiwemo miti ya migomba itumikayo kuzalisha zao la biashara aina ya ndizi.

Kundi la watu waliopo katika eneo kubwa la wazi lililo tambarare lililoshamiri kwa uoto wa rangi ya kijani kibichi, na matuta yahifadhiyo mazao mfano wa viazi, ikiashiria ni wakulima wavunao mazao hayo.

Jopo la watu waliokalia chini na kushika vyombo vilivyobeba nafaka, waliozungukwa na eneo lenye vifungashio vingi vya rangi nyeupe, ikiashiria ni eneo la uandalizi ama uchakataji wa mazao.

Wafanyakazi waliovalia nguo maalumu zenye rangi tofauti, ikiwemo kijani na nyekundu, wakiwa wanavuna matunda na kuyaweka katika chombo maalumu chenye rangi ya manjano, chenye umbo la mraba.

Mtu aliyevalia shati jeupe la miraba, ikiwa ameinama katikati ya eneo lililopandwa zao hilo la biashara, akifanya ukaguzi na kuashiria ni mkulima.

Mtu aliyechuchumaa akiwa kwenye shamba la uzalishaji wa zao la biashara aina ya papai, akiwa ameshikilia aina ya matunda hayo mawili yakiwa na rangi tofauti, moja likiashiria kuiva kwa rangi ya manjano, moja likiashiria ubichi kwa rangi ya kijani.

Eneo kubwa la wazi lililoshamiri bidhaa ya biashara aina ya karoti, likiashiria uandalizi na uchakataji wa bidhaa hiyo, kabla ya kupelekwa sokoni.

Eneo maalumu iliyotengenezwa na kuwezekwa kwa ustadi na hujumuisha miche midogo iliyoota na kuchepuo kwa rangi ya kijani kibichi, inayoashiria ni eneo maalumu itumikayo kwa shughuli za kilimo.

Eneo la wazi, lililozungukwa na watu wanaofanya kazi ya kupanga nyanya katika masanduku maalumu ya umbo mraba, linaloashiria ni eneo la shamba baada ya mavuno.

Mtu aliyeshikilia tunda mfano wa tikitimaji, aliyopo katika eneo kubwa la wazi lililotambarare, lililoota miche hiyo na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi; akiashiria kuwa ni mkulima wa matunda hayo.

Eneo kubwa lililotengenezwa kwa ustadi na kuezekwa kwa vifaa maalumu, lililojumuisha miche midogo iliyoota na kustawi kwa rangi ya kijani kibichi, linaloashiria ni eneo la upandaji wa mazao kwa kutumia sayansi na teknolojia.

Miche midogo iliyochipua na kuota ndani ya visanduku vidogo vya umbo la mraba, vinavyoashiria ni eneo la ukuaji wa miche hiyo, tayari kwa ajili ya kukuza na kuandaa mazao ya biashara.

Eneo kubwa la wazi lenye miche midogo iliyochepua mfano wa mazao, lililozungukwa na miti mirefu linaloonyesha ni kuwa katika hifadhi ya misitu, na mifumo maalumu kwa ajili ya umwagiliaji; ikiashiria ni shamba tayari kwa kupandwa kwa mazao.

Eneo la nje lililopandwa miche midogo ya rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba meusi yaliyopita katikati ya miche hiyo iliyooteshwa kwa safu zilizonyooka, ikiashiria ni eneo maalumu linalofanyika shughuli za kilimo.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na miti mirefu, na kufungiwa uzio maalumu wa kulitunza eneo la ndani lililopandwa miche midogo yenye rangi ya kijani kibichi; ikiashiria ni eneo la bustani.

Eneo maalumu la wazi, lililo kama hifadhi kubwa iliyozungukwa na milima iliyopandwa mazao ya mahindi pamoja na matikiti maji, ikiashiria ni eneo maalumu la shamba litumikalo kupandwa mazao hayo.

Watu wawili waliopo katika eno maalumu lililopandwa miche iliyonyooshwa kwa safu zilizonyooka iliyoshamiri kwa rangi ya kijani kibichi katika eneo lililozungukwa na mabanda mfano wa soko ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kulima bidhaa hiyo.

tu aliyesimama katika eneo la wazi lililozungukwa na hifadhi ya misitu, penye kupandwa mazao madogo yaliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyozungukwa na miti mirefu na vichaka vidogo vilivyoshamiri kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni mkulima.

Mtu aliyepo katika eneo kubwa la wazi, lililozungukwa na nyasi fupi zilizokwiva kwa kijani kibichi, akiwa ameshika tunda aina ya tikiti maji, akiashiria ni mkulima baada ya mavuno ya tunda hilo.

Jopo la watu waliozungukwa na vifaa vitumikavyo kuhifadhia matunda, vyenye rangi ya bluu na umbo la mraba, ikiwa inaashiria wakulima baada ya mavuno.

Eneo la wazi lenye nyasi fupi lililozungukwa na majengo na miti ya aina mbalimbali, ikiwemo migomba itumikayo kuzalisha zao la ndizi likiakisi mazingira ya mkulima.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na vichaka na miti mifupi kiasi, lililo na miche midogo yenye rangi ya kijani na mabomba meusi kama mfumo wa umwagiliaji, likiashiria ukulima.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na bluu, yenye magurudumu madogo pamoja na makubwa yanayovuta kifaa maalumu kinachotumika kwa ajili ya uchakataji udongo tayari kwa ajili ya kupanda mbegu. Lililopo katika eneo tambarare la wazi lililozungukwa na miti mirefu, likiashiria ni eneo la shamba.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko, nyekundu pamoja na nyeusi, ifanyayo kazi ya kuandaa shamba kwa kuchakata udongo ili kutengeneza wepesi wa upandaji mbegu, itumikayo na wakulima kwenye shughuli za ukulima.

Eneo maalumu la ndani lililotengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu, likionyesha miche midogo iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi, inayoashiria ni kilimo cha haidroponi cha bila ya kutumia udongo.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko, nyekundu na nyeusi, yenye magurudumu mawili makubwa, kitumikacho katika shughuli za kulima mbalimbali, kinachosaidia kuchakata udongo wenye rutuba, tayari kupandikiza mbegu kwa ajili ya mazao.

Mashine ya maalumu yenye rangi mchanganyiko nyekundu pamoja na manjano, yenye magurudumu madogo mawili yaliyopo katika eneo kubwa la wazi lililotambarare, lililojumuisha uoto wa asili, wenye rangi ya kijani kibichi pamoja na maua yaliyochipua kwa rangi ya manjano inayotumika kwaajili ya kuandaa shamba tayari kupandikiza mbegu.

Eneo kubwa lililotengenezwa na kufunikwa kwa ustadi wa hali ya juu, likionyesha uoto wa rangi ya kijani kibichi uliozunguka eneo hilo, likiashiria ni eneo la ukulima wa kutumia sayansi na teknolojia, lililozungukwa na vifaa maalumu kwa ajili ya kilimo hicho.

Mashine maalumu itumikayo na wakulima kwa ajili ya kuchakata na kuandaa udongo tayari katika kupanda mazao, yenye rangi nyekundu pamoja na magurudumu madogo meusi. Ikiashiria ni eneo maalumu la shamba, litumikalo kwa ajili ya kupandikiza mbegu na kuvuna mazao.

Kifaa maalamu chenye rangi nyeupe, kilicho chapishwa maneno yasomekayo 'Agristi', kiliopo katika eneo dogo lenye miche mirefu iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Likiashiria ni mashine yenye kusaidia katika ufanyaji kazi katika sekta ya kilimo.

Chombo cha moto aina ya trekta, kitumikacho kuandaa shamba kwa kukata majani, na magugu, pamoja na kuchimbua udongo ili upatikane urahisi wakupandikiza mbegu, lililopo katika eneo la wazi lililo tambarale, lililozungukwa na miti pamoja na vichaka vidogo, linaloashiria ni eneo la shamba.

Kifaa maalumu chenye rangi mchanganyiko; nyeusi pamoja na manjano, kilichozungukwa na miche mirefu kiasi iliyoshamiri kwa kijani kibichi, kinachoonesha kutoa msaada kufanya shughuli za ukulima.

Kifaa maalum chenye rangi mfano wa nyekundu, kilichopo katika eneo kubwa la tambalale. Liloota nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi itumikayo kwa ajili ya uandalizi shamba kwa kukata na kutifua udongo ili upatikane urahisi wa kupanda mbegu.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na nyekundu, iliyopo katika eneo la wazi, inayoashiria ni shamba litumikalo kwaa ajili ya kandaa kwa kuchakata .

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko, kijani pamoja na nyekundu, iliyopo katika eneo la wazi lililo tambarare pamoja na nyasi fupi. Ikiashiria ni eneo la shamba, litumikalo kwa ajili ya kupanda mazao, kwa kutumia mashine hiyo.

Eneo maalumu, lililojumuishwa vyombo vyenye umbo mraba, yenye miche iliyoota na kuchepua, mfano wa rangi nyeusi pamoja na kijani, inayoashiria ni eneo maalumu kwa ajili ya kupanda mbegu na kuvuna mazao hayo kama wakulima wa viwanda.

Eneo maalumu la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, linaloonyesha mimea mfano wa miche midogo iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi, litumikalo kwa ajili ya kupanda ama kuhifadhi mbegu zilizoota kwa miche midogo, linaloashiria ni eneo la kulima linalotumia sayansi na teknolojia.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko nyekundu na nyeusi, yenye gurudumu dogo kwa mbele, litumikalo kuendesha kifaa kinachotumika kuchakata udongo kwa ajili ya kuandaa shamba, kinachotumika kusaidia katika kazi za upandaji wa mbegu.

Trekta lenye rangi nyekundu lenye magurudumu madogo mbele na makubwa nyuma, linalovuta kifaa maalumu cha chuma kitumikacho kuandaa shamba kwa kuvuta udongo na kuutifua ili upatikane urahisi wa kupanda mbegu, lililopo katika eneo la wazi linaloakisi ni shamba.

Eneo maalumu la ndani lililotengenezwa kwa ustadi na kuhifadhi vitalu vidogovidogo vilivyopandwa mbegu na kuchepua miche iliyokomaa kwa rangi kijani kibichi, linaloashiria ni eneo la kuhifandi na kupanda mazao.

Mashine maalumu yenye rangi mchanganyiko wa manjano pamoja na nyekundu, itumikayo na wakulima kwa ajili ya kuandaa majani na chakula cha wanyama, iliyopo katika eneo kubwa la tambarare lililozungukwa na nyasi fupi na milima.

Eneo maalumu lililo tengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililozungukwa na miche midogo iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni mfumo wa ukulima wa sayansi na teknologia bila ya kutumia udongo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa teknolojia maalumu, lenye rafu zenye miche midogomidogo iliyochomoza na kustawi kwa rangi ya kijani kibichi, inayoashiria upandaji wa mazao wa viwanda.

Eneo maalum liliyozungukwa na mashine pamoja na miche midogo iliyochipua na kuota kwa rangi ya kijani kibichi, inayoashiria ni eneo la upandaji wa mbegu ama kukuza mimea midogo inayotumia sayansi na teknolojia.

Eneo kubwa la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa utaalamu wa hali ya juu, lililozungukwa na miche midogo iliyoota na kustawi kwa rangi ya kijani kibichi, linaloashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya shughuli za ukulima wa kutumia sayansi na teknolojia.

Kifaa maalumu mfano wa trekta chenye magurudumu mawili, kinachovuta kifaa kidogo kinachotumika kwa ajili ya kuandaa shamba, kwa kuchanganya na kutifua udongo tayari kwa kupandikiza mbegu.

Kifaa maalumu kitumikacho kwa ajili ya uchakataji, na ukataji wa majani, kwa ajili ya maandalizi ya shamba au kwa mavuno, kinachofanya kazi kwa kuvutwa na trekita, ili kuonyesha ufanisi wake.

Miche midogo iliyoota na kuchipua katika eneo maalumu, linalotumika kwa ajili ya kukuza na kuotesha miche hiyo kwa sayansi na teknolojia ya bila kutumia udongo, iliyozungukwa na vifaa maalumu vinavyosapoti ukuaji wa mimea hiyo.

Mtu aliyeketi kwenye trekta lenye rangi ya bluu, lenye magurudumu madogo mbele na makubwa nyuma, kitumikacho kwa ajili ya kuandaa shamba tayari kwa ajili ya kupanda mbegu na kuvuna mazao.

Mashine maalumu ya kukata na kuchakata majani yenye rangi ya manjano iliyo na gurudumu jeusi itumikayo kwenye kazi mbalimbali za shambani iliyopo katika eneo kubwa la tambarare lililozungukwa na miti ya kijani kibichi.

Kifaa maalumu, chenye rangi mchanganyiko nyekundu na nyeusi, chenye magurudumu madogo mawili, kitumikacho kuchanganya na kutifua udongo ulio na rutuba, kwa ajili ya kupanda mazao.

Mashine maalumu yenye rangi ya kijani yenye magurudumu itumikayo kukata, kuandaa na kuchakata majani, au mfano wa mazao hayo, inayotumika na wakulima kwa ajili ya kuandaa majani maalumu kwa ajili ya chakula cha wanyama.

Sehemu kubwa iliyojengwa kwa umbo la duara linalojumuisha mfumo maalumu wa kumwagilia miche iliyopo juu ya masanduku maalumu, pamoja na hifadhi ya samaki iliyo chini yake; inaonyesha ufugaji wa kisasa wa samaki.

Kisanduku maalumu cha umbo mraba, kilichotengenezwa kwa glasi inayoonyesha kilichopo ndani, kilichojazwa maji pamoja na viumbe mfano wa samaki, ikiashiria ni eneo la utunzaji ama hifadhi ya samaki.

Eneo maalumu lenye maji kiasi lililo na umbo la mraba, lililozungukwa na vifaa maalumu vitumikavyo kutoa hifadhi kwa samaki, linaloashiria ufugaji wa samaki wa kisasa.

Eneo maalumu lililo na bidhaa za nafaka mfano wa maharage pamoja na njugu mawe, linaloashiria eneo la soko ama duka mahususi kwa ajili ya kuuzia bidhaa hizo kama ishara ya soko.

Jopo la watu waliopo katika eneo la nje lililozungukwa na uoto wa asili unaojumuisha majani mafupi vichaka pamoja na miti mirefu ikiashiria ni watu maalumu wa hifadhi ya misitu.

Mtu aliyevalia fulana ya rangi ya kijani, aliyepo katika eneo lenye vitalu vidogodogo, vilivyoota na kushamiri miche midogo yenye rangi ya kijani kibichi, aliyezungukwa na eneo lenye miti mirefu pamoja na vichaka, ikiashiria ni mtu wa misitu ama mkulima mwenye kuhifadhi na kutunza miche hiyo.

Eneo la nje tulivu, lililozungukwa na miti mikubwa iliyofungamana pamoja na vichaka vidogovidogo viliyoota na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo maalumu la hifadhi ya msitu.

Mnyama aina ya mbweha mwenye rangi nyeusi mchanganyiko na kahawia, akiwa katikati ya uchochoro uelekeao ndani ya msitu, akiwa amezungukwa na miti mirefu yenye kuleta kivuli.

Eneo la nje lililozungukwa na miti mirefu lililotengenezwa maalumu na kuhifadhiwa mabomba ya rangi nyeupe yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, ikiwa na miche midogo iliyoota na kuchomoza kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ukulima wa, (Kihaidroponiki) wa bila kutumia udongo.

Miche midogo yenye rangi ya kijani kibichi iliyomo katika mabomba maalamu yenye umbo mraba yaliyo na rangi nyeupe, yatumikayo kwenye kilimo cha haidroponi cha bila kutumia udongo.

Eneo la ndani lililojumuisha mabomba maalumu yenye rangi nyeupe yenye miche iliyochipua na kuota kwa kustawi kwa rangi ya kijani kibichi, linaloashiria ni eneo maalumu la kupanda mimea kwa sayansi ya kihaidroponiki ya bila ya kutumia udongo.

Eneo la ndani lililotengezwa na kuhifadhiwa mimea iliyoota na kuchepua ndani ya mabomba maalumu inayoashiria ni eneo la kupanda mbegu na kuchepua mazao bila ya kutumia udongo kwa sayansi ya haidroponiki.

Watu wawili waliopo katika eneo la ndani, lililo tengenezwa na kufunikwa kwa ustadi wa hali ya juu. Walio zungukwa na miche iliyo pandwa na kunyooka katika safu zilizo nyooka. Wakiashiria ni eneo la kilimo cha (hydroponic) cha bila ya kutumia udongo.

Eneo maalumu lenye mabomba ya rangi nyeupe, yaliyohifadhi miche midogo iliyochepua kwa rangi ya kijani kibichi, inayoashiria ni ukulima wa haidroponi unaotumia sayansi na teknolojia ya bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lililo na miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, lililozungukwa na eneo mfano wa misitu lenye vichaka pamoja na miti mirefu, litumikalo kupanda au kuotesha miti hiyo, kwa sayansi ya "haidroponiki" ya bila ya kutumia udongo.

Vyombo mraba vyenye rangi nyeusi pamoja na mabomba marefu meupe, yenye miche iliyochomoza na kuota kwa kustawi kwa rangi ya kijani kibichi. Inayoashiria mfumo wa upandaji wa miche hiyo, kwa sayansi na teknolojia iitwayo "haidroponiki, ya bila kutumia udongo.

Mimea midogo mfano wa miche iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyomo katika mabomba maalumu yenye rangi mchanganyiko wa nyeupe pamoja na kijivu, yatumikayo kwa kilimo cha "haidroponiki" cha bila ya kutumia udongo.

Eno maalumu lililo na mabomba ya rangi nyeupe yenye miche midogo iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi, inayoashiria ni eneo la upandaji na kukuza miche kwa sayansi ya haidroponiki isiyotumia udongo.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi na kuhifadhiwa miche iliyopandwa katika mabomba maalumu, inayotumia sayansi ya ukulima ya bila kutumia udongo, iitwayo kilimo cha, (Kihaidroponiki).

Mimea midogo midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyopo ndani ya mabomba maalumu yenye rangi nyeupe, uku chini kukiwa na chombo chenye kimiminika mfano wa rangi nyekundu, ikiashiria ni ukulima wa kutumia sayansi na teknolojia bila ya kutumia udongo alimaarufu kama kilimo cha haidroponiki.

Mimea midogo mfano wa miche iliyo chepua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyomo katika mabomba maalumu yenye rangi nyeupe mchanganyiko na bluu, yatumikayo kwenye kilimo cha haidrokloni cha bila ya kutumia udongo.

Miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyopo ndani ya mabomba maalumu ya rangi nyeupe, yatumikayo katika kilimo cha haidroponi cha bila ya kutumia udongo.

Mimea mfano wa maua yenye rangi mchanganyiko ya kijani kibichi na kijani kilichopauka, pamoja na rangi ya kahawia, iliyopangwa katika safu zilizonyooka ikiashiria wakulima wa haidroponiki wa bila kutumia udongo.

Sanduku maalumu lenye umbo la mraba, lenye rangi ya manjano pamoja na bluu, litumikalo kwa ajili ya kupandia miche midogomidogo ya mazao, kwa kutumia sayansi ya bila kutumia udongo.

Mazao yenye rangi ya kijani kibichi, yaliyomo katika mabomba maalumu yenye rangi nyeupe, yatumikayo kwenye kilimo maalumu cha bila kutumia udongo, kiitwacho kilimo cha haidroponi.

Miche midogo yenye rangi ya kijani kibichi, iliyomo katika mabomba maalumu yenye rangi nyeupe, yatumikayo kwenye kilimo cha haidroponi, cha bila ya kutumia udongo.

Eneo la wazi linaloonyesha mazao yenye rangi ya kijani kibichi, yaliyomo katika mabomba maalumu yenye rangi nyeupe, yatumikayo kwenye kilimo cha kisayansi cha haidroponiki cha bila kutumia udongo.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa teknolojia na ustadi wa hali ya juu, unaojumuisha miche iliyopandwa kwa safu zilizonyooka, iliyoota na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni ukulima wa viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililo na safu zilizopandwa miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Linaloonyesha kuwa na hifadhi ya miti pamoja na udongo wenye rutuba, linaloashiria eneo la upandaji ama ukulima wa viwanda.

Jopo la watu waliopo katika eneo la wazi, lililozungukwa na miti mirefu pamoja na vitalu vidogo vidogo, vilivyopandwa mfano wa mazao kama mboga, linaloashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya ukulima ama kupanda mazao.

Eneo la wazi lililozungukwa na hifadhi ya misitu pamoja na milima mirefu, lililotengenezwa kwa ustadi maalumu na kuezekwa kuzuia kilichopo ndani; ikiashiria ni ukulima wa viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi maalumu, linaloonyesha mimea mfano wa uyoga, ulioota katika rafu inayoashiria ukulima wa viwanda.

Trekta lenye rangi ya kijani pamoja na magurudumu makubwa nyuma lililopo katika eneo kubwa la wazi lililotambarare lenye kuvuta kifaa maalumu chenye kuchimba ardhi ili kupanda mbegu kwa ajili ya mazao.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, linaonyesha mimea mirefu kiasi, iliyokuwa kwa rangi ya kijani kibichi, inayoashiria ukulima wa viwanda.

Eneo lililotengenezwa na kuhifadhiwa kwa kuezekwa kwa ustadi, lililopandwa miche iliyoota kwa rangi ya kijani kibichi, katika safu zilizo nyooka, ikiashiria ni ukulima wa mazao ya viwanda.

Kundi kubwa la wanyama aina ya ng'ombe, waliowekwa kitika eneo maalumu lililowekwa vizuizi, katika eneo kubwa lililo tengenezwa na kuwahifadhi ng'ombe wao kwa ustadi, likiashiria ni eneo la wakulima waviwanda.

Eneo kubwa la wazi lililotambalale, lililozungukwa na miche iliyopangwa katika safu zilizo nyooka, iliyoota na kuchipua kwa rangi kijani kibichi, pamoja na trekta ama kifaa maalumu kitumikacho, kusaidia katika shughuli za kilimo.

Mimea mfano wa uyoga yenye rangi mchanganyiko (nyeupe pamoja na nyeusi), iliyopandwa na kuhifadhiwa katika vifungashio maalumu vyenye rangi nyeupe, katika eneo lililotengenezwa mahususi kwa ajili ya kupandia mmea huo; ikiashiria ni ukulima wa viwanda.

Eneo maalumu la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililozungukwa na miche iliyopangwa katika safu zilizonyooka, iliyoota kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni eneo la kupanda mazao kwa mfumo wa viwanda.

Eneo kubwa lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi wa hali ya juu, lenye njia ya katikati inayotenganisha maeneo mawili, iliyojumuisha wanyama aina ya nguruwe; linaloashiria ufugaji wa viwanda.

Eneo kubwa la ndani lililotengenezwa na kuwekwa miringuti mingi na kufunikwa kwa ustadi, lililojumuisha kuku wenye rangi nyeupe, linaloashiria ni eneo maalumu la katunza na kuwahifadhi kuku kama ukulima ya viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi, lililojazwa vyombo mithili ya mraba vyenye rangi ya kijani vitumikavyo kuhifadhia bidhaa aina ya nyanya, vinavyoashiria ni kiwanda cha uchakataji mazao hayo.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu, lililozungukwa na mabanda ama hifadhi za kuku, linaloashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya ufugaji wa kuku ama ufugaji mkubwa kwa viwanda.

Mtu aliyepo katika eneo maalumu lililojengwa na kuezekwa kwa ustadi wa hali ya juu, aliyezungukwa na miti iliyoota katika mistari iliyonyooka, ikiashiria ni ukulima wa viwanda.

Wanyama aina ya ng'ombe waliohifadhiwa katika eneo maalumu lenye vizuizi, kuwazuia wasitoke ama kwenda mahali, linaloashiria ni eneo maalumu la ufugaji wa ng'ombe wa viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililoshamiri mimea yenye rangi ya kijani kibichi mfano wa kabichi, iliyoota na kustawi katika eneo lilillozungukwa na miti mirefu mfano wa hifadhi ya misitu, linaloashiria ukulima wa viwanda.

Mtu aliyevalia mavazi ya rangi nyeusi, akiwa katika eneo maalumu lililoezekwa na kutengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu, aliyezungukwa na miche midogo iliyokoza rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo kwa ajili ya upandaji wa miche na mazao ya biashara.

Eneo la ndani lililowekewa uzio kuwahifadhi kuku wengi waliopo ndani ya jengo hilo, linaloashiria ni eneo la kutunza ama kufuga kuku hao kama ukulima wa viwanda.

Mtu aliyepo katika eneo maalumu lililotengenezwa na kuhifadhiwa miche iliyopandwa ndani, iliyo mirefu kiasi mfano wa miti ya nyanya, na kuashiria ni eneo maalumu la upandaji wa mazao hayo.

Eneo maalumu la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi linalo jumisha vichochoro vidogo vinavyotenganisha miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni eneo maalumu la upandaji wa mazao ya viwanda.

Watu wawili waliopo ndani ya eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa mfumo maalumu, lililo na miche mingi iliyopandwa kwa safu zilizonyooka, ikiashiria ni eneo la uzalishaji wa mazao ama kilimo cha viwanda.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu yenye rangi ya kijani kibichi, wakiwa katika eneo la ndani lenye rafu zilizohifadhi matunda ya rangi ya kijani kibichi, wanaoashiria ni wafanyakazi wa eneo la kiwanda.

Mtu aliyesimama katikati ya eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi, aliyezungukwa na vitalu au mfano wa bustani, iliyochipua mimea midogo kama mboga zilizoshamiri kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni ukulima wa viwanda.

Watu wawili waliobeba kifaa maalumu cha kuhifadhia zao linalovunwa, wakiwa katika eneo la wazi lililo tambarare na milima midogo, iliyozungukwa na miti mirefu kiasi na kijani kibichi, kuashiria ukulima wa viwanda.

Idadi kubwa ya ng’ombe waliopo katika eneo maalumu la kuhifadhia wanyama, lenye vizuizi na mitambo maalumu yenye kuakisi kilimo na ufugaji wa viwanda.

Watu wawili waliopo katika eneo lililotegenezwa na kufunikwa kwa ustadi, katikati ya miche iliyopandwa kwa mistari iliyonyooka, ikiashiria ukulima wa viwanda.

Eneo maalumu lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, linalojumuisha miche iliyopandwa katika mistari ama safu zilizonyooka, pamoja na mabomba madogomadogo yenye rangi nyeusi yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo, ikiashiria ni mfumo maalumu wa umwagiliaji.

Eneo la wazi lenye udongo wa rangi nyeusi unaoashiria rutuba, uliopandwa na kuchipua miche midogo iliyo katika safu zilizonyooka, na kupitishiwa mabomba maalumu yanayoashiria mfumo wa umwagiliaji.

Eneo kubwa la wazi lililotambarare, lililozungukwa na uoto wa asili wa rangi ya kijani kibichi, miti mirefu, pamoja na vichaka vidogo, lililo na miti iliyopandwa katika mistari iliyonyooka, pamoja na mabomba ya rangi nyeusi yanayoashiria mfumo wa umwagiliaji,

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na mimea iliyoota na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi, ikiwa pembezoni na bomba kubwa la rangi nyeupe lenye kupitisha maji yaendayo katika eneo hilo la mazao; ikiashiria ni mfumo maalumu wa umwagiliaji.

Miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyo pandwa katika eneo lenye udongo wa rangi nyeusi, unaoashiria rutuba pamoja na mabomba yapitayo katikati ya miche hiyo ikiashiria ni mifumo ya umwagiliaji.

Mtu aliyesimama katika eneo lenye bustani iliyoota miti midogo iliyoshamiri na kukua kwa rangi ya kijani kibichi, aliyeshikilia kifaa maalumu kitumikacho kwa ajili ya umwagiliaji, aliyezungukwa na eneo la wazi lililo na miti mirefu.

Eneo lenye udongo wa rangi nyeusi, unaohashiria rutuba kubwa ulio na Miche midogo iliyochipua na kuota kwa rangi ya kijani kibichi uliopitosha bomba jeusi lenye kutoka maji, ikihashiria ni mfumo wa umwagiliaji .

Watu wawili waliozungukwa na eneo lililo na uoto wa rangi ya kijani kibichi huku mmoja kati yao akishika mfano wa bomba lenye kutoa maji. Akiwa ananyunyizia katika bustani iliyopandwa katika safu zilizonyooka ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na miti mirefu lililopandwa miche midogo iliyochipua na kustawi kwa rangi ya kijani kibichi, iliyopo katika safu zilizonyooka nyingi kwa idadi na vyanzo vidogo vya maji vinavyozunguka katikati ya miche hiyo ikiashiria mfumo maalumu wa umwagiliaji.

Eneo lenye udongo wa rangi nyeusi unaoashiria rutuba, ulio na miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na bomba linalopita katikati ya miche hiyo, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji.

Miche mirefu kiasi iliyopandwa na kupangwa katika safu zilizonyooka ikiwa imepitishiwa mabomba madogo ya rangi nyeupe ikiashiria mfumo wa umwagiliaji .

Eneo lililozungukwa na mimea ya rangi ya kijani kibichi, lililopo na mabomba marefu kiasi yenye kutoa maji kama mfumo wa umwagiliaji, itumikayo katika kilimo cha kisasa bila kumwagilia kwa njia za kizamani.

Mnyama mrefu aina ya twiga mwenye rangi ya manjano mchanganyiko pamoja na nyekundu, aliyopo katika hifadhi yenye miti mifupi iliyozungukwa na majengo mfano wa miji, ikiashiria ni hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na miti mirefu kiasi, pamoja na vichaka vilivyoota na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi, lililozungukwa na eneo dogo lenye chanzo cha maji mfano wa bwawa, likiashiria hifadhi ya misitu.

Eneo tulivu lililo na milima mirefu pamoja na uoto wa asili mfano wa vichaka ama miti mirefu, linaloashiria ni eneo la hifadhi ya misitu ama, eneo kubwa la porini lisilotumika na watu.

Eneo tulivu lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, unaoashiria vichaka vidogo pamoja na miti mirefu iliyozungukwa na milima inayoashiria ni eneo la hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asili, ulioshamiri kwa rangi ya kijani kibichi, miti, pamoja na vichaka. Inaonyesha hifadhi kubwa iliyozungukwa na milima mikubwa na midogo, inayoashiria ni eneo la msitu.

Eneo kubwa la wazi lililo zungukwa kwa miti mirefu pamoja na vichaka vilivyo shamiri na kuota kwa rangi ya kijani kibichi, unao pita mto mdogo kama chanzo cha maji ikionyesha hifadhi ya misitu.

Jopo la wanyama pamoja na idadi kubwa ya ndege aina ya flamingo. Waliosimama katika hifadhi iliyo karibu na chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa, ikiashiria ni hifadhi ya wanyama ama eneo la msitu.

Mtu aliyepo katika eneo kubwa lenye miamba miwili, akiwa anapita katika eneo la katikati la miamba hiyo, lililozungukwa na miti mirefu pamoja na vichaka vidogo, vikiashiria ni eneo la utalii ama hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambalale, lililo zungukwa na uoto wa asili, ikijumuisha nyasi fupi vichaka pamoja na miti mirefu. Pamoja na mjumuiko wa nyumba chache sana, likiashiria ni eneo la hifadhi la msitu.

Eneo kubwa la hifadhi lenye chanzo kikubwa cha maji mfano wa bwawa, lililozungukwa na kidongo chekundu pamoja na miundombinu ya barabara, pamoja na hifadhi ya majengo yaishiyo watu, ikiashiria ni kijiji kidogo kilichozungukwa na msitu.

Eneo lililo tambarare lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, zinazojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti na kuzungukwa na milima mikubwa, unaoashiria ni eneo la hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi linalojumuisha miti mirefu pamoja na nyasi fupi, zilizozungukwa na mlima mkubwa inayoashiria ni eneo la hifadhi ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lililotanda kwa kijani kibichi, likijumuisha vichaka vifupi pamoja na miti mirefu, lililozungukwa na eneo la maji linaloashiria ni hifadhi ya mto.

Mti ulipo pembeni ya barabara uliozungukwa katikati ya eneo kubwa la hifadhi, linalojumuisha vichaka vifupi na milima mirefu, ikionyesha hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi linaloonyesha hifadhi ya msitu iliyozungukwa kwa nyasi fupi na vichaka vidogo pamoja na milima mikubwa ikiashiria ni hifadhi ya misitu.

Mnyama aina ya simba aliyopo katika eneo lenye nyasi fupi pamoja na vichaka lililozungukwa na hifadhi ya mfano wa miji yenye majengo marefu, ikiashiria ni eneo maalumu la hifadhi ya wanyama.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na milima midogo pamoja na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi zilizoota kwa rangi ya kijani kibichi pamoja na miti mirefu, unaoashiria ni eneo la hifadhi ya msitu.

Mti mkubwa ulioota katikati ya eneo kubwa la wazi, lililoshamiri kwa uoto wa rangi ya kijani kibichi ikijumuisha nyasi fupi, vichaka, pamoja na hifadhi ya milima, ikiashiria ni eneo la hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asili, wenye rangi ya kijani kibichi, unaojumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti mirefu unaoashiria ni eneo la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa la wazi linalo onesha hifadhi ya msitu, lililo na miti mirefu, pamoja na vichaka vifupi vilivyo shamiri kwa rangi ya kijani kibichi, linalo ashiria ni eneo la hifadhi wa msitu.

Eneo kubwa la wazi linaloonyesha hifadhi iliyotandwa kwa mimea iliyoota kwa kijani kibichi lenye nyasi fupi na vichaka kiasi lililozungukwa na milima mirefu pamoja na chanzo kikubwa cha maji kinachojumuisha ndege aina ya flamingo ikionyesha hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la ardhi lililo na miti pamoja na vichaka vidogovidogo, lililozungukwa na chanzo kikubwa cha maji mfano wa mto, uliopita katikati ya eneo hilo, ikiashiria ni hifadhi ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lipo katika hifadhi ya misitu iliyozungukwa na miti mingi pamoja na milima, linaloonyesha barabara yenye mteremko mkali ikiashiria ni hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo na ardhi yenye ukame, lililozungukwa na miti mirefu pamoja na vichaka na hifadhi iliyo na milima mikubwa, inayoashiria ni hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na miti mirefu pamoja na vichaka, linalozungukwa na chanzo cha maji mfano wa mto, linaloashiria ni eneo maalumu la hifadhi ya misitu.

Eneo la wazi, lililojumuisha miti mirefu pamoja na mjumuiko wa vichaka vyenye rangi ya kijani kibichi, linaloashiria ni eneo kuwa la hifadhi la msitu.

Eneo kubwa la wazi lililo tambarare, lenye kuonyesha hali ya ukame. Lililozungukwa na hifadhi kubwa ya milima iliyojumuisha miti mirefu, ikiashiria ni ene la hifadhi la misitu.

Eneo kubwa la wazi linaloonyesha hifadhi ya msitu lililozunguukwa na vichaka vidogo pamoja na miti mikubwa, ikiwa na chanzo cha maji mfano wa mto ikiashiria eneo la hifadhi la misitu,

Eneo kubwa la wazi lenye uoto wa asili, ulioota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, lililojumuisha vichaka pamoja na nyasi fupi na miti mirefu, ikiashiria ni eneo la hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililopambwa kwa uoto wa asili ulioota kwa rangi ya kijani kibichi, unaojumuisha vichaka vidogo pamoja na miti mirefu, unaoashiria ni eneo maalumu la hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi linaloashiria hifadhi, lililozungukwa na miti mirefu na milima mikubwa, linalopitisha chanzo cha maji mithili ya mto na uoto wa asili wa nyasi fupi, unaoashiria ni eneo la hifadhi ya msitu.

Eneo kubwa la wazi linaloonyesha hifadhi ya misitu, lililo na miti mirefu pamoja na vichaka, na eneo lenye ukubwa wa maji likionyesha mfano wa bwawa, ikiashiria ni eneo la hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na mabonde pamoja na milima, lililokuwa na uoto mdogo wa asili wa miti ama vichaka, iliyozungukwa na eneo lenye maji ikiashiria ni hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi liliolotambarare, linalojumuisha uoto wa asili ulioota na kushamiri kwa rangi ya kijani kibichi; ikijumuisha nyasi fupi, vichaka pamoja na miti. Ikiashiria ni eneo maalumu la uhifadhi wa msitu .

Eneo kubwa la wazi lenye nyasi fupi na lilozungukwa na miti mirefu na wanyama aina ya punda milia na twiga linaloakisi hifadhi ya wanyamapori.

Mandhari iliyo na milima pamoja na mabonde, iliyozungukwa na miti mirefu kiasi, iliyo na rangi ya kijani kibichi, ikiashiria msitu ama hifadhi ya wanyama pori.

Mtu aliyevalia mavazi ya rangi nyeusi akiwa amemshikilia mnyama na kumpatia huduma maalumu, wote wakiwa wamezungukwa na miti, na mimea yenye uoto wa rangi ya kijani kibichi.

Mtu aliyevalia mavazi ya rangi nyeupe, aliyeshika chombo kitumikacho kwa ajili kulisha kuku waliomzunguka. Waliopo katika eneo maalumu lenye vijumba vidogovidogo lenye kuwapa hifadhi kuki hao, ikiashiria ni eneo la ufugaji wa kuku.

Eneo la wazi lililozungukwa na nyasi fupi pamoja na kuku wa rangi tofauti, ikiwemo: nyekundu na nyupe; linaloashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya ufugaji wa kuku.

Eneo la ndani lililozungukwa na vifaranga vidogo vya kuku, pamoja na vyombo vitumikavyo kwa kwa ajili ya malisho ya vifaranga hivyo, linaloashiria ni eneo maalumu kwa ajili ya ufugaji wa kuku.

Mtu aliyevalia mavazi ya rangi ya kijani kibichi aliyeshika fimbo iliyofungwa kifungashio maalumu akitumiacho kwa ajili ya kuwaongoza ndege aina ya bata kuwaelekeza sehemu maalumu inayoashiria ni ufugaji wa ndege hao.

Mkono ulioshika vifungashio vyenye rangi ya kijani kibichi yenye maneno yasomekayo"technisem" na kuchorwa picha mfano wa zao linaloashiria ni kifungashio kilicho hifadhi mbegu za zao hilo.

Kifungashio maalumu cha plastiki, kilicho chapishwa maneno ya somekayo (Silver), pamoja na tikiti maji sukari elfu moja, pamoja na picha mfano wa tunda la tikiti, likiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu za tunda hilo.

Eneo la ndani linalojumuisha vyombo vidogo vya rangi nyeusi vyenye umbo la duara, vyenye udongo pamoja na miche midogo iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo maalumu la upandaji mbegu na kuvuna mazao.

Vifungashio maalumu vya plastiki vyenye rangi mchanganyiko vilivyochapishwa jina "vuna mbegu" vilivyochorwa picha maalumu ya mazao tofauti ikiwemo karoti, mchicha pamoja na pilipili hoho vinavyoashiria vimehifadhi mbegu za mazao hayo.

Eneo kubwa la wazi lenye udongo mweusi unaoashiria rutuba iliyo na miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, pamoja na mabomba yaliyopitishwa katikati ya miche hiyo inayoashiria ni eneo la upandaji wa mbegu.

Eneo kubwa la wazi, lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililozungukwa na miche midogo iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, inayoashiria ni eneo maalumu litumikalo kwa ajili ya ukulima.

vifungashio maalumu vya plastiki vyenye rangi mchanganyiko ya kahawia pamoja na manjano ,vilichapishwa maneno yasomekayo " vuna mbegu" na kuchorwa mfano wa picha za mazao hayo ikiashiria ni sehemu ya kuuzia mazao ama mbegu zilizomo ndani ya vifungashio hivyo .

Kifungashio maalumu cha plastiki, chenye rangi mchanganyiko, ya kijani pamoja na manjano. Kilicho chapishwa maneno yasomekayo "Simrao mbegu" nakuchorwa picha mfano wa mmea, kinacho ashiria kuhifadhi mbegu kwa ajili ya kupanda mmea huo.

Eneo linalojumuisha miti midogo iliyochipua kwa rangi ya kijani kibichi, iliyopo ndani ya visanduku vidogo vinavyoonesha udongo wenye rutuba, ikiashiria ni eneo maalumu la upandaji wa mbegu.

Miche midogo iliyochipua na kuota kwa rangi ya kijani kibichi, iliyopo ndani ya chombo maalumu cha umbo mraba kilichojazwa udongo wenye muonekano wa kuwa na rutuba, ikiashiria ni eneo maalumu la kupanda mbegu ama kukuza mazao.

Vyombo vyenye umbo la duara vilivyo na rangi tofauti tofauti, vikiwa vimehifadhi mfano wa mbegu ama nafaka kama mahindi, choroko, uwele pamoja na mtama ikiashiria ni eneo linalouzwa bidhaa hizo.

Kifungashio cha plastiki chenye rangi mchanganyiko kijani na manjano, kilichochapishwa jina "EA mbegu", nakuonyeshwa picha ya mfano iliyopewa jina "majani makubwa ya kiitaliano"; kinachoashiria kuhifadhi mbegu ya zao hilo.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu lililozungukwa na vifungashio vyenye rangi nyeupe, vilivyohifadhi ama kujazwa mfano wa nafaka ama mbegu, ikiashiria ni eneo lenye kupatikana mbegu ama kuvunwa nafaka hizo.

Kifungashio maalumu cha plastiki chenye rangi mchanganyiko kijani na manjano, kilichochapishwa picha ya mimea wa brokoli na kuandikwa maneno ya ea mbegu; kinachosadifu uwepo mbegu ya mmea huo na uzani wa gramu kumi.

Eneo la wazi la tambarare lenye miche midogomidogo iliyopandwa kwa ustadi na kwa kunyooshwa, ikiwa na mabomba katikati, inayoonyesha upandaji wa mbegu na umwagiliaji.

Watu wanne, waliozungukwa na uzio wa miti mifupi, waliopo mbele ya kitalu kidogo chenye udongo wenye rutuba, kilichoandaliwa maalumu kwa ajili ya upandaji wa mbegu kwa ajili ya mazao.

Mtu aliyevalia fulana ya rangi nyeusi, pamoja vifaa kinga mfano wa barakoa, akitoa huduma kwa mnyama mfano wa mbwa, katika eneo lililozungukwa na vifaa mbalimbali vya kutolea huduma hiyo, vikiashiria kuwa ni daktari wa wanyama.

Wanyama aina ya tembo wakiwa katika eneo la wazi lenye kidongo chekundu, huku wakiwa wamezungukwa na watu waliovalia mavazi mbalimbali, huku ikiashiria ni eneo la hifadhi ya wanyamapori.

Mnyama aina ya twiga aliyepo katika eneo la wazi, lililozungukwa na miti mirefu pamoja na vichaka vyenye miti iliyoshamiri kwa rangi ya kijani kibichi, inayoashiria ni eneo maalumu la hifadhi ya wanyama ama hifadhi ya misitu.

Ndege mkubwa mwenye rangi mchanganyiko nyeusi pamoja na nyeupe, aliye mfano wa tai aliyesimama katika tawi la mti, ikiashiria ni hifadhi ya misitu.

Ndege mwenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na nyeusi, mwenye miguu mirefu akiwa amemkanyaga nyoka. Aliyepo katika eneo la wazi lenye nyasi fupi zilizokauka, ikiashiria ni eneo la hifadhi la wanyama.

Gari maalumu la kufanyia ziara za kitalii, likiwa pembezoni mwa wanyama aina ya tembo katika eneo kubwa la hifadhi ya wanyama pori, lililo tambarale na kuzungukwa na maji kiasi.

Wanyama wawili aina ya pundamilia wenye miraba ya rangi nyupe na nyeusi, wakiwa katika eneo la wazi na tambarare, lililozungukwa na miti mifupi kiasi na mandhari ya milima.

Ndege wa mwituni mwenye rangi mchanganyiko na macho meusi akiwa amesimama kwenye tawi la mti na kuzungukwa na matawi mengineyo katika eneo la mwituni.

Wanyama wawili wenye miraba ya rangi nyeupe na nyeusi, ikiashiria ni aina ya pundamilia, waliopo kwenye eneo kubwa la wazi lililopo tambarare, lililozungukwa na miti mifupi kiasi na milima na udongo wa ukame.